Hii ni dawa ambayo inatumiwa katika chanjo zilizopeanwa nchini, chanjo hizi ni za (missiles) ama (alovera virus), chanjo hii upeanwa haswa kwa watoto wadogo na nainatumiwa ilikuwazuiya kupata magonjwa haya

Hapa ni hospitalini na kuna watu ambao wamesimama na kuna mama ambaye amekaa akiwa ameshikilia mtoto wake. Muuguzi amevaa sare wa wauguzi na anaonekana kuwa anapea mtoto chanjo. Watu hawa wamevaa barakoa.

Huyu ni mtu ambaye ananyunyiza dawa kwa mimea yake ameshika kifaa kinachotumiwa kunyunyiza maji ama dawa kwa mimea. Mtu huyu amevaa nguo nyeupe na pia kwa mikono yake amevaa glavu zinazohitajika kuzuia mtu kutoshikwa na dawa wakati ananyunyiza dawa kwa mimea yake.

Hapa kuna jengo ambalo limeanguka na imeporomoka. Kuna watu wasita ambao wanaonekana kua wanashugulikia kutoa vitu zilizo bakia na kutoa mawaya zingine. Kuna watu ambao pia wamevaa nguo za rangi ya buluu.

Hii ni dawa ambazo zinatumiwa kwa chanjo. Chanjo hii ni chanjo ambayo inapewa watoto wadogo na chanjo hii ni ya misuli, mumps na rubela. Watoto wakichanjwa chanjo hii inawazuia kutopata ugonjwa huo kwa maisha yao.

Hapa panaonekana kuwa ni hospitali. Kuna watu wawili. Moja amesimama na mwingine amelala akiangalia juu. Mtu ambaye amesimama ameshikilia mguu wa mtu ambaye amelala akiangalia juu huku mguu huo ukiwa umefika kwa mabega yake. Mtu huyu anaonekana kuwa ni daktari wa misuli na mifupa na anamsaidia mtu huyu kufanya zoezi za mguu.

Hapa ni hospitalini na kuna wauguzi wawili ambao wamesimama na katikati yao kuna mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu. Wauguzi wamevaa barakoa na mgonjwa amefungua mdomo wake ili meno yake iangaliwe na wauguzi hawa.

Hii ni mto ambao unaterereka. Kuna watu ambao wamesimama, watu watatu wakiwa wamesimama kwa upande mmoja na kuna mtu mmoja kwa upande mwingine. Alafu kuna mtu ambaye anasaidia mtu mwingine kuvuka mto. Mtu huyo amebebwa mgongoni, huyu mwingine anatembea kwa mto huyo ili kumsaidia kuvuka.

Hapa naona kuna vitu ambazo zinaonekana kuwa zinatumiwa na wachawi ama waganga. Kuna kitambaa nyekundu ambayo juu yake, kuna kitambaa nyeusi. Juu ya kitambaa nyeusi kuna vitu kama pembe, kikombe, chupa, sinia na vitu zingine mingi. Kando yake pia kuna sinia na chupa ambayo ikona vitu nyeusi ndani. Pia kuna nyayo mbili. Kando yake kuna mtu ambaye amesimama hapo kando.